Nguzo mbili ndefu na imara ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale kunapotokea hitilafu, pia kukiwa na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo hutumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme, pale hitilafu inapotokea ikiwa pamoja na nyaya ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo ndefu na imara ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa ambayo humulika wakati wa usiku pia kukiwa na nyaya refu ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara iliyosimamishwa mbele ya ghorofa kubwa ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, na nyaya nyingi ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili ndefu ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kuongeza au kupunguza nguvu ya umeme pale hitilafu inapotokea; pia kukiwa na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo ndefu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme ikiwa ni pamoja na nyaya ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hio kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Uzio ambao umetengenezwa kwa matofali pamoja na geti la chuma la rangi ya bluu, juu kukiwa zimefungwa nyaya za umeme nyembamba; ambazo kumpiga shoti mtu akijaribu kuzishika zinazotumika kwa ajili ya ulinzi.

Minara mirefu iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya nene, ambazo hutumika kusafirisha umeme mkubwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Stesheni ya kisasa ambayo imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kupunguza nguvu kubwa ya umeme, inayotoka kwenye chanzo na kusafirisha umeme hiyo katika masafa ya mbali kwa kutumia minara mirefu.

Nguzo ndefu na imara ikiwa mbele ya jengo la ghorofa ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Alama za barabarani ambazo zimewekwa pembezoni mwa barabara ya lami zinazoonyesha kuwa baada ya nukta nne pointi nne, barabara hiyo itaingia chini ya ardhi hivyo madereva kupunguza mwendo au hakuruhusiwi kupita na mizigo mikubwa.

Alama za barabarani ambayo ni mistari mieupe na mieusi kama ya pundamilia, iliyochorwa katika barabara ya lami kumaanisha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Kundi la watu wengi, wakiwa upande mmoja wa barabara kukiwa na taa zinazotumika kuongoza magari, pia kwenye barabara hiyo kukiwa na mistari meupe na meusi kumaanisha sehemu hiyo ni salama kwa watu kuvuka.

Utengenezaji wa barabara ya vumbi kuwa barabara ya lami, unaofanyika mbele ya majengo ya watu wanaoishi ambapo kuna vyuma vizito vilivyolazwa chini, vinavyofanya barabara kuwa imara.

Barabara ya vumbi ambayo inayotengenezwa kuwa barabara ya rami, ambapo rami hiyo humwagwa chini kisha chombo kizito hupita na kukandamiza, ili kushikamana na kuwa imara.

Vijana wawili ambao ni madereva wakiwa na vyombo vya usafiri ambavyo ni pikipiki katika eneo linalotumika kuchaji pikipiki hizo, ili kuweza kuendeshwa na kufanya biashara za usafirishaji wa watu.

Chombo kikubwa cha usafiri ambacho ni gari moshi linalopita katika barabara maalum iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma vizito, ambalo husafirisha watu pamoja na mizigo yenye uzito mkubwa.

Kijana wa kiume ambaye ni dereva wa pikipiki, akiwa amevaa kofia kichwani inayomkinga asiweze kuumia atakapo pata ajali, akiwa amefunga boksi linalobeba vyakula ambavyo watu mbalimbali wameagiza akiwapelekea.

Barabara refu ya lami ambayo hutumiwa na vyombo vya moto kama vile magari, pikipiki. Huku pembeni kukiwa na ukuta na makazi ya watu ambapo kuna barabara nyembamba inayotumiwa na watembea kwa miguu.

Chombo kidogo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia chuma, kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu kama vile makaratasi, makopo ambacho kinawekwa maofisini, kikiwa na sehemu ndogo ambayo unaikanyaga na mfuniko unafunguka pasipo kushikilia.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika eneo la kazi wakiwa wanasafisha sakafu, wakimwaga maji na kutumia mifagio mirefu kwa ajili ya kusugulia uchafu uliopo kwenye sakafu hiyo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa katika shughuli za usafishaji wa mazingira kwa kuokota vifurushi vilivyotupwa pembezoni mwa barabara na kuvipakiza katika gari, ili kupelekwa majalalani au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka hizo.

Vijana wakiwa wanafanya shughuli za usafishaji wa mazingira wakitumia mifagio mirefu kwa ajili ya kufagia eneo la chini ya miti, ambapo matawi ya miti huanguka kwa wingi.

Mazingira machafu yaliyotupa vyuma vyenye kutu, ambavyo vimeharibika au havifai tena kutumika ambavyo vimetolewa kwenye magari mabovu.

Utunzaji wa mazingira unaofanyika kwa kukusanya taka zilizo zagaa ovyo kama vile: mifuko ya plastiki, makopo, makaratasi na kuyachoma moto ili kubadilika na kuwa majivu.

Mazingira machafu yaliyo na mkusanyiko wa taka nyingi ambapo ni mazingira ya jalalani kukiwa na: makopo, chupa za maji, mifuko ya plastiki, makaratasi na mabaki ya vyakula.

Vijana wa kiume wakiwa katika shughuli za usafishaji wa mazingira wakikusanya taka zinazowekwa pembezoni mwa barabara kwenye makazi ya watu, na kupakiza katika gari kubwa ambalo linasafirisha kupeleka katika jalala au sehemu maalumu iliyoandaliwa kwajili ya kuhifadhi taka hizo.

Mifuko miwili ya plastiki ya rangi ya njano na nyekundu, ambayo hutumika maalumu kwa ajili ya kuhifadhia taka; zinazoweza sababisha maambukizi ya magonjwa, ikiwa imefungwa vizuri ili kuepukana na hatari hiyo.

Mazingira machafu yenye mkusanyiko wa taka nyingi ambazo ni mifuko ya plastiki, makopo, mabaki ya vyakula; kukiwa na watu wanaotafuta vitu mbalimbali na kuvihifadhi katika magunia, pia na magari makubwa yanayoleta taka na kumwaga sehemu hiyo.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma ambacho kinatumika kuhifadhi taka ngumu kama vile maboksi, vibobo, mifuko ya plastiki ambayo imetengenezwa mbele ya jengo pia kukiwa na mifagio inayotumika kusafisha ardhi.

Gari kubwa ambalo linatumika kukusanya taka mbalimbali zinazohifadhiwa pembezoni mwa barabara katika mapipa madogo, ambapo linapeleka taka hizo katika jalala kubwa, au sehemu maalumu ya kuhifadhia taka.

Magunia makubwa na marefu ambayo yanatumika kuhifadhia taka ngumu kama vile; makopo ya plastiki, mifuko, makaratasi, mabaki ya vyakula yakiwa yamekusanywa sehemu moja.

Mazingira machafu ya jalalani ambako kuna mkusanyiko wa taka za aina mbalimbali kama vile maboksi, mifuko ya plastiki, makopo au mabaki ya vyakula kukiwa na watu wanaotafuta vitu mbalimbali na kuhifadhi kwenye magunia.

Ndoo kubwa ambayo imetengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi, ikiwa na mfuniko juu ambayo hutumika kuhifadhi taka ngumu, ili kutokuchafua mazingira na kuepusha kuwa na harufu mbaya.

Gari Kubwa ambalo limefungiwa tanki la chuma linalotumika Kuhfadhia maji safi na kuzungusha sehemu mbalimbali za makazi ya watu au maofisini likiwa linauza maji hayo.

Tenki kubwa ambalo limetengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi na kuwekwa juu ya mnara uliotengenezwa kwa chuma, ambapo kuna ngazi ya kupanda kwenye tenki hilo linalotumika kuhifadhia maji safi kwa ajili ya akiba.